Uwanja mkubwa kando ya machumba mawili yenye nyasi iliyokatwa kwa ulaini nayo mlingoti umewekwa katika upande wa mbali ndani ya ua moja. Upande wa kushoto ukiwa na paa la kuonekana yenye rangi ya maroon na upande wa kulia yenye paa ya nyumba inayoonekana yenye rangi ya maroon .

Waafifu wa picha yenye usakafu ya umarumaru na kisanduku kama kabati upande mwingine wa ukuta ndani yake ikiwa na jalada kisha kwenye ukuta pakiwa na nembo kubwa iliyo hafifu, ukuta ukiwa ni wa rangi nyeupe.

Mtu mmoja kwenye mashua ndogo, aonekana kusukuma maji kupitia kwa miko miwili. Huku amevalia shati lililo andikwa majina meupe, "Kenya", na kofia yake nusu iliyoshikwa kwenye kipaji.

Ni daftari moja ambalo limechorwa watoto katika uwanja wakicheza mchezo wa kuruka kamba. Nalo limeandikwa katika lugha ya Kimombo Longhorn na lugha nyingine 'Methode de francais.' Chini yake pakiwemo daftari la kuandikia lenye rangi ya samawati na mistari ya miraba mieusi.

Wakimbiaji hodari wanainua mikono kama kushangilia mbele kabisa akiwa amevalia shati iliyoandikwa Kenya Kimani ayafuatwa na nyuma iliyoandikwa Santoz kisha upande wake mwingine, mwingine yake imeandikwa Nissan.

Daftari moja, lililowekwa kwenye meza, ikiwa na rangi ya bluu upande wa juu, kisha picha tatu zilizochorwa upande wa chini, moja ikiwa ni mtoto katika mandhari ya nyuma mekundu, huku ingine ikiwa ni mtoto msichana anayepiga rununu na ya tatu ikiwa ni watoto na mwanaume mmoja.

Katika jukwaa la michezo, ulio katika mpangilio wa ngazi, upande wa mbele twaona mmoja aliyefungwa macho akiwa amevalia sare iliyowekwa bendera ya Kenya na jina Kenya. Upande wa chini ikiwa imeandikwa Kimani, anayeshikwa mkono na aliyeandikwa guide 67 .

Mbele ya nyumba penye ukanda palipo na nguzo za chuma nayo dari iliyo na rangi nyeupe na kuta zilizopakwa rangi ya creeam . Upande wa mbali pakionekana mlango nayo upande mwingine pakionekana paa lenye vigae vyekundu na mbao nyeupe iliyopita kwenye paa.

Ratiba iliyobandikwa kwenye ukuta, ikiwa na mada Thika Road Christian Junior School Timetable, iliyo na vitengo vinne, vya kwanza viwili vikiwa vimeandikwa katika lugha ya kizungu, break , nayo ikifuatiwa na ingine iliyoandikwa lunch , kisha nyingine clean up .

Katika mandhari angao vya nyuma pakiwa na weupe wa maji kama bahari, inaonekana mwanamke mmoja aliyevalia sare ilioekwa nembo ya Kenya, anaye ameshika bango kubwa mkononi mwake lililoandikwa Paris twenty twenty four qualified .

Daftari la shule lililoandikwa maandishi "Grade 7,Longhorn Computer Science", upande wa chini ukiwa umechorwa picha, ina mtu aliyevalia glavu huku mkono umening'inizwa kwenye daftari.

Ua la shule upande wa mbele ukiwa ni uwanja wenye nyasi ya kijani mauwa yakiwa yamekatwa kwa njia ya mpangilio upande wa kati naye ikiwa nyuma ni kuta mrefu wa nyumba, upande wa juu ikiwa ni paa jekundu lililoshikiliwa na nguzo za chuma nyeusi.

NI ndani ya nyumba palipo na sakafu ya vigae ya kahawa hafifu, kisha meza iliyona sehemu ya juu iliyo nyeupe, tarakilishi iliyowekelewa pale na upande wa nyuma ukiwa ni chuma aina ya giriti zilizopakwa ya.

Katika uwanja palipo na watu wanaocheza wengine wakiwa wameketi kwenye viti vilivyowekwa katikati ya uwanja upande wa nyuma ukiwa ni mitungi uliopangwa ya rangi ya manjano na bluu upande wa mbele ni wanawake wawili mmoja aliyefumba macho na mwingine anayemshika mkono.

Katika mashindano uwanjani, mwanamke mmoja aliye kalia, kiti cha magurudumu matatu, amevalia katika mwili wake sare, ya rangi nyeusi, katika kifua chake, akiwa, na neno lililo andikwa katika rangi nyeupe, Kenya, kisha kitambaa jekundu.

Kibandiko kilicho na uso wa mtu wenye tabasamu upande mmoja ukiwa ni rangi ya marooni upande mwingine ukiwa ni vijikaratasi vilivyo chorwa miti kisha kuekwa katika vitengo vidogo vidogo vya kusema maneno zulia likiwa chini lenye rangi la pembe zilizochorwa samawati na bluu.

Daftari lililofunguliwa likiwa na rangi nyeupe. Na limeandikwa maandishi ya maswali, yaliyoachwa pengo na zilizojazwa kwa karamu ya mate. Huku na kusahihishwa kwa karama nyekundu. Katikati paliwepo na kitengo kilichochorwa na kuwekwa rangi.

Katika uwanja wa olimpiki mandhari ya nyuma yakiwa hafifu ya mwanamke mmoja aliyesimama akiwa na kaptula ya rangi ya samawati na nyeupe yana tishati nyeupe. Mbele panaonekana wanaokimbia wakiwa wamevalia tishati fupi iliyoandikwa Kenya ya rangi nyekundu.

Daftari lililofunguliwa, lililo na rangi iliyo hafifu ya maroon iliyo na miraba minne ikiwa na picha tofauti za juu zikiwa ni mwanaume aliyevalia kofia ya Kiislamu na koti na buibui na ya chini ikiwa ni mwanafunzi moja aliyeshika kitu mkononi.

Karatasi moja iliyoshikanishwa na kipindi upande uliofunguliwa wa juu yakionekana maandishi. Ya kwanza sentensi mbili zilizopigwa mstari na kukolezwa wino mweupe nazo zingine kutolewa kama hoja sehemu ya chini ikiwa imetolewa na picha zilizopangwa kwa njia ya mraba.

Picha ya kiwamba. Inaonyesha wakimbiaji, mmoja aliyevalia asali nyeusi na mwingine nyeusi na kijani pande ya jukwaa ya nyuma ikiwa hii tupu na ikiwa na rangi nyekundu na kijani kuonekana karibu na grid huku sakafu ya mbele ikiwa pia ya rangi ya nyekundu.

Mbele ya chumba kimoja kikubwa chenye gorofa ya kwanza huku upande wa mbele ukiwa ni uwa uliozunguka kinjia ukiwa mwisho wake ni mlingoti mrefu mweupe nayo karibu napo palipo na mlango wa rangi ya hudhurungi.

Katika mchezo wa kandanda ya viwete, waonekana mtu mmoja aliyekiguru, huku upande mwingine ameshikilia mikongojo akikimbia. Mpira wa kandanda ukiwa chini yake, amevalia jezi ya Kenya ya rangi nyeupe na nyekundu, tayari kuupiga mpira.

Ndani ya darasa katika ubao, pakiwa na rula mrefu ya mita moja ikiwa imewekwa kahari ya kuninginia kushoto nayo upande wa juu tarehe iliyoandikwa ijumaa feburuari mwaka ishirini ishirini na tano pakiwa na herufi zilizoandikwa kwa fupi kuanzia a mpka z.

Katika mandari ya nyumba ya kupendeza yenye miale ya mianga na bendera kutoka nchi tofauti, na jukwaa palipo keti watu wengi, mbele penye uwanja tunaona watu waliovalia sare nyekundu huku kimbele kabisa ikiwa mwanamke mmoja aliyevaa bendera ya Kenya akiwa amekalia kiti cha magurudumu.

Safu iliyo karibu na dari yenye jalada tofauti tofauti ya juu kabisa ikiwa ya rangi ya bluu kisha kufuatiwa na nyingine nyeusi na kipande cha nyeupe na samawati kufuatiwa na nyingine ya rangi ya manjano kifuatiwa na ingine ya rangi ya kijani.

Ukuta wa nyumba, ulionusu mawe kisha nusu chuma ya gripti. Ndani yake, paonekana matanki mawili ikiwa niya katika rangi nyekundu, kisha moja iliyo katika rangi yake nyeupe, nayo bomba laonekana kuingia ndani katika dirisha za glass .

Mlango nusu, uliowarangi ya kahawa, iliyokolea upande wa juu na iliyofifia upande wa chini, iliyotengenezwa kwa maumbo na miraba, nayo mistari inayopita kutoka upande wa juu kwenda upande wa chini, upande wa juu penya lango pakiwa na kibandiko katika rangi nyeupe.

Katika kabati la kuhifadhia faili, panaonekana jalada moja iliyo na rangi ya cream . Kisha jalada zingine zikiwa na rangi ya bluu, ingine ikiwa na rangi ya manjano, upande wa juu pakiwa na chupa ya rangi ya kifhedha na sakafu ikiwa ni nyekundu.

Ndani ya daras vigae vikiwa ni rangi ya kahawa, viti vyenye chuma vilivyo pia na mbao vya kukalia na mgongo ya kuegemeza kwenye nyuma kisha upande wa mbele mahali pa kuekea daftari kama kimeza kidogo ulioinuka kidogo.

Uwanja mkubwa ulio na kinjia kinachoelekea upande wa mbele ,nacho kuishia kati ya picha , upande mwingine pakiwa na mwembe mrefu ,chini pakiwa na pembea nao ukuta uliozunguka na nayo za stima kupitia upande wa juu.

Katika jukwaa la michezo, nyuma pakiwa pamepangwa katika rangi ya Kenya, nyeusi ikiwa juu kisha kufuatwa na nyeupe tena nyekundu na kijani. Waona mchezaji mmoja anayekimbia kama kuruka viunzi, na upande wa chini wa picha ya kiwamba pakiwa na maandishi.

Mwanaume mmoja katika uwanja wa stadiamu sehemu iliyo na changarao aliyeanguka na kutifua vumbi huku ameketi kama kulala akiwa amevalia tishati nyeusi yenye mingiro meupe na upande wa nyuma pakiwa na viti vilivyo pangwa kama bendera.

Ndani ya darasa pakiwa na ubao mmoja mrefu na uliokatwa katika sehemu tofauti tofauti maandishi yameandikwa katika kalamu ya rangi ya bulu nayo ukuta ni wa rangi ya samawati ya kijivu ukiwa sakafu ni ya vigae vya rangi ya udhurungi.

Vitabu vya hekaya vilivyowekwa kwa njia ya mpangilio ya mistari kwenye safu. Huku, vikiwa na jalada la rangi ya maroon na picha upande wa chini. Upande wa juu ukiwa ni nembo ndogo. Nayo, upande mwingine ukiwa ni giza.

Ndani ya chumba penye vigai vya rangi nyeupe, kunaonekana watu waliopanga foleni katika hali ya mviringo nusu, wakiwa mmoja ameketi katika kiti chenye magurudumu kavalia sare ya rangi nyekundu na kijani nazo suruali ndefu nyeusi.

Ndani ya chumba cha mazoezi ikiwa ni mwanandondi mmoja aliyebeba dude la ndondi naye mwingine aliyevalia glavu nyeupe na kijani akiwa ameketi katika kiti cha magurudumu na huku amekunja mkono wake kwenye usu.

Juu ya meza, daftari lililofunguliwa, ikiwa ukurasa wa arobaini na sita ikiwa umechorwa watu wakiwa wanajipanguza katika sehemu tofauti za mwili na ukurasa mwingine ukiwa umechorwa vifaa tofauti, zikiwemo ni viatu.

Mwanariadha mmoja aliyevalia shati yake iliyoandikwa kenya na bendera ya Kenya upande wa shati huku mandarin ya nyuma yakiwa ni nyumba mbele na kisha miti miwili mirefu kuonekana na upande wa chini ukawa na maneno Wesley Kimeli Sang.

Ndani ya darasa, palipo na madawati ya upande mmoja ukiwa ni kama mkono wa meza iliyoinuka na upande mwingine kiti cha kukalia na pande ya nyuma cha upande ya kuegemea. Sakafu ikiwa ni vigae vyekundu kuta zikiwa za samawati, naye upande wa nyuma ukiwa ni mlango.

Katika mandhari hafifu ya nyuma panaonekana nyumba iliyo na paa jekundu na mti unaomea karibu na lango. Kisha upande wa mbele pakiwepo viwete wanaocheza mpira wa kandanda wakiwa wameruka angani. Na upande mwingine pakiwa na mtu mmoja aliye na proni ya manjano na nyeusi rangi.

Katika barabara kubwa ya uwanja wa mashindano ilio na mistari mweupe juu ya rangi ya maroon kunaonekana mwanamke mmoja kiwete aliyekalia baiskeli yake ya magurudumu matatu huku amechuchumaa kuiendesha na kuiskuma mbele.

Bango moja kubwa katika ukuta linaloandikwa maneno katika Kiingereza rangi ya juu ikiwa ni kijani na maneno in our school , inafwatwa na rangi ya manjano na maneno we obey the rules , inafwatwa na rangi ya chungwa na maneno we work as a team , inayofuatiwa na rangi nyekundu na rangi nyingine zikiwa na maneno tofauti.